Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi aliye bobea akiwa amevalia mavazi mahususi kwa kazi yake kofia ya kujikinga nyuma yake kukiwa na watu mbalimbali wakitazama na kujifunza vitu walivyo vibuni kupitia teknolojia ya umeme inayowasha taa kupitia mifumo ya kisasa ya kuzalisha umeme.

Mkufunzi wa elimu ya watu wazima aliyevalia mavazi nadhifu sana, mkononi mwake akiwa ameshika kalamu na madaftari akiwafundisha wanafunzi watu wazima waliomzunguka, wakipata elimu kuhusu mambo mbalimbali ya kiutu uzima pamoja na majukumu ya familia.

Wanawake na wanaume wakipatiwa mafunzo ya elimu ya watu wazima katika darasa maalumu lililotengwa, likiwa na wakufunzi wanaotoa elimu hiyo. Huku wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana, mikononi mwao washika kalamu na madaftari wanayotumia kwa ajili ya kusoma taarifa mbalimbali.

Mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, huku akitoa elimu kwa watu wazima wanaume na wanawake, waliokaa katika meza na viti nadhifu, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini mwanamume huyo anayetoa elimu kuhusu masuala mbalimbali mbele yao.

Duka kubwa la vitabu vya kiada na ziada, vilivyopangwa katika makabati yaliyo wekwa vizuri, yakiwa yamepakwa rangi nyeupe ya kuvutia, kuta za kisasa pamoja na taa zenye mwanga mzuri, sakafu inayopendeza ndani yake kukiwa na binti anaeyechagua kitabu, kwa ajili ya kwenda kusoma.

Eneo la watoto mali ambapo utunzwa na uhifadhiwa wakati wa mchana, huku wakijifunza mambo mbalimbali na kucheza katika shule hiyo ya watoto, mbele kukiwa na viti vidogovidogo vilivyotengenezwa kama bembea kwa ajili ya kufurahisha watoto wanaosoma katika, kituo hicho.

Majengo ya madarasa ya shule ya msingi, yaliyopakwa rangi nzuri ya kuvutia, yakiwa yameezekwa kwa paa imara, miti yenye kivuli kizuri, bustani ya kupendeza pamoja na sakafu iliyotengenezwa madhubuti; inayopendezesha ardhi na mazingira katika shule.

Sehemu ya darasa katika shule ya msingi, huku kukiwa na wanafunzi wa kike na wa kiume waliovalia sare ya shule hiyo wakiwa wameketi katika madawati ndani ya jengo hilo, wakimsikiliza na kupokea mafunzo kutoka kwa mwalimu wa kike aliyesimama mbele yao, nyuma kukiwa na ubao ulioandikwa vizuri.

Eneo kubwa la shule kukiwa na jengo refu lenye madarasa mengi yaliyojengwa kwa madirisha bora mapana, kwaajili ya kuruhusu mwanga kuingia ndani ya madarasa hayo, huku kukiwa na milango mikubwa iliyotengenezwa kwa viwango. Shule hiyo ikiwa imezungukwa na miti yenye kivuli kikubwa hewa ya kutosha pamoja na sehemu mbalimbali za kupumzika.

Sehemu maalumu, eneo la darasa katika shule ya sekondari. Mahali ambapo mafunzo kwa vitendo hufanyika hasa masomo ya sayansi, huku kukiwa na meza zilizotengenezwa vizuri kwa mbao pamoja na chuma iliyopakwa rangi nzuri nyeusi, mabomba ya maji pamoja na madirisha yanayopitisha hewa safi.

Eneo la shule ya sekondari huku kukiwa na wanaume wawili walimu wa shule hiyo wakifanya ukaguzi wa bahasha zilizowekwa nyaraka na makaratasi ndani yake zilizohifadhiwa juu ya meza ya mbao maalum kwa kazi, huku nyuma yao kukiwa na majengo mazuri ya shule hiyo.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa katika darasa moja ya majengo la shule hiyo, huku wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana, wakikaa katika meza na viti maalum vya darasa hilo, mbele kukiwa na watu mbalimbali wanaume kwa wanawake waliovaa mavazi nadhifu sana, wakitoa mafunzo na kuwasimamia wanafunzi hao.

Vijana wawili wa kike, wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa ndani ya jengo la maktaba wakitafuta vitabu vilivyowekwa vizuri katika makabati ndani ya jengo hilo. Huku mbele yao kukiwa na viti viwili na meza safi ya kujisomea.

Wanafunzi wa chuo (wa kike na wa kiume) wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana, waliojikusanya katika kundi moja wakijisomea kwa pamoja katika kifaa cha kompyuta. Huku mikononi mwao wakishika simu janja kwa ajili ya kufuatilia taarifa mbalimbali za masomo yao. Wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wamekaa katika meza.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa katika majengo ya chuo, wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana, wakiketi katika viti vya kijani na meza zilizotengenezwa kwa mbao safi. Huku wakipata mafunzo kutoka kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo, wa kike na wa kiume wakiwa katika eneo la darasa, ndani ya chuo hicho. Darasa lenye madirisha makubwa yanayopitisha hewa na mwanga wa kutosha, wakipokea mafunzo kutoka kwa mkufunzi aliye mbele yao, akiwapatia mafunzo ya somo husika kulingana, na madarasa wanayosoma.

Wanafunzi wa chuo waliovaa mavazi nadhifu sana, wakiwa wameketi kwenye moja ya madarasa ya chuo hicho. Darasa ambalo linamadilisha mapana yanayoruhusu hewa kuingia na kutoka, mwanga wa kutosha huku wakiwa wanajadili makundi kwa makundi na kujisomea masomo yao.

Eneo la chuo ndani ya darasa lenye madirisha mapana, taa zenye mwanga mkali, viti mahususi kwa ajili ya kusomea pamoja na wanafunzi waliokalia viti hivyo wakimsikiliza mkufunzi anayetoa mafunzo aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa katika eneo la chuo hicho, vijana wa kiume na wa kike, waliovalia mavazi maalumu kwa ajili ya mahafali, wakirusha kofia kuonyesha ishara ya kuhitimisha mafunzo ndani ya eneo hilo la chuo, huku wakiwa wamesimama katika eneo bustani ambapo imechanua vizuri.

Eneo kubwa la darasa, ndani ya majengo ya chuo, huku kukiwa na wanafunzi wa kike na wa kiume walio vaa mavazi mazuri sana, wakiendelea na mkufunzi mwanaume aliyesimama mbele yao, huku nyuma ya darasa hilo kukiwa na viti vyeusi kwa ajili ya kuketi.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi aliyevalia sare maalum mavazi ya chuo hicho akiwa ndani ya jengo sehemu ya chuo akifanya mafunzo kwa vitendo kama kutengeneza vitu mbalimbali vilivyoharibika na kuvifufua kufanya kazi tena huku akiwa ameketi mara ndani ya ofisi hizo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika moja ya madarasa ya chuo hicho wakijifunza mafunzo kwa vitendo namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya kielektroniki, huku kukiwa na mdada aliyevalia mavazi ya chuo hicho akitengeneza kifaa alichokishika kwenye mikono yake kwa kukiangalia vizuri.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa katika karakana maalumu inayotumika katika urekebishaji wa vifaa na magari ya moto, hususani magari madogomadogo, wakirekebisha gari walilolizunguka mbele yao, huku likiwa limetolewa vifaa mbalimbali pamoja na vipuli vya gari hilo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika eneo la jengo mahali pa chuo hicho, kunakofanyika mafunzo kwa vitendo hasa ya useremala pamoja na ufundi wa uchongaji, kukiwa na meza maalumu iliyoweka vifaa mbalimbali huku wanafunzi wa masomo hayo wakiendelea na mafunzo.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa ndani ya moja ya majengo ya chuo hicho wakiwa wamevalia mavazi, sare ya chuo hicho rangi ya bluu iliyokoza pamoja na kijani wakifanya majaribio ya somo la kompyuta katika moja ya kompyuta zilizo ndani ya jengo hilo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi (wakike na wakiume), wakiwakatika moja ya majengo ya chuo hicho mahali ambapo somo la kompyuta hufundishwa. Huku mbele yao kukiwa na vifaa hivyo wakijifunza na kuelekezwa na mkufunzi aliyesimama nyuma yao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika darasa maalumu eneo la chuo hicho wenye asili ya watu wa Africa walio mzunguka mwalimu wakike mwenye asili ya watu bara la ulaya anaetoa mafunzo kwa vitendo mbele ya Wanafunzi.

Wanafunzi wa kike wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa katika moja ya madarasa ya chuo hicho, wakijifunza kuchomelea vifaa mbalimbali kwa njia za kisasa, huku nyuso zao wakizikinga na miwani maalum inayozuia miale ya mwanga, nyuso zao wakiwa wamefunika kwa barakoa ili kulinda afya zao na hewa chafu.

Wanafunzi wa kiume na wa kike wakiwa ndani darasa wakijifunza mafunzo ya ufundi stadi wa kutengeneza vifaa vya kielektroniki kupitia mifumo bet ndani ya darasa katika jengo la chuo hicho